Muonekano wa nje wa sehemu ya kuweka na kutoa pesa, yakiwa yamepaki magari mawili meusi na pembeni wamesimama wanaume wawili wakizungumza.

Mazingira na muonekano wa nje wa eneo hili ambalo unapata baadhi ya huduma za kibenki, kama vile kutoa pesa kwa kutumia kadi yako bila kuwa na muelekezaji au mhudumu wa benki hiyo.

Tangazo la benki linalomuonyesha mteja namna ya kufungua akaunti kwenye benki hii na namna ya kuweza kuwatembea na kupata aina nyingine za huduma za kibenki.

Eneo la Benki lililo safi na mandhali nzuri na muonekano uliopangiliwa, wapo wateja pamoja na wafanyakazi wa benki wakiweza kutoa huduma mbalimbali.

Muonekano wa nje va Benki ya (EQUITY) Ukutani kukiwa na picha mbalimbali pamoja na maandishi kwa ndani wapo wateja pamoja na mhudumu akiwapatia huduma. ,

Eneo la ndani ya baa likiwa na mwanga wa bluu wenye utulivu, juu ya meza vipo vinywaji vya aina tofautitofauti katika ukubwa mbalimbali na vifungashio vyake ni vizuri na vinavyovutia.

Eneo la ndani ya baa, watu wamejaa wakiwa wamevalia mavazi tofauti tofauti ya kutokea wakati wa usiku wakionekana wanafuraha na kuufurahia muda wao.

Ukumbi maalumu kwa ajili ya sherehe, unamapambo mazuri, zimeweka taa zinazo toa mwanga zinazovutia, watu ni wengi wanao sheherekea na eneo la vinywaji mbali mbali vinaonekana.

Eneo la ndani ya baa, mezani zinaonekana chupa tatu zenye pombe ndani yake, ambazo bado zimefungwa, pembeni yupo mhudumu ambae anaendelea na shughuli zake.

Muonekano na mazingira ya nje ya geti ya jumba linalouza magari pamoja na mabango mbalimbali ukutani yakitoa maelekezo kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua.

Duka la kuuzia magari, yakionekana mazuri yanayovutia na ya gharama, nyuma yake lipo tangazo la rangi ya bluu, lenye picha na moja ya kampuni.

Mwanaume aliyevaliya barakoa, amesimama mbele ya gari ambayo anaiuza na kuifanyia matangazo ya biashara, ili kuweza kuivutia zaidi kwa wateja wake.

Magari matatu yenye muonekano mzuri unaovutia na wa gharama katika rangi nyeusi, ambayo hakuna mnunuzi atakayeweza kuyapita kwa vile yanavyoonekana.

Eneo linalouza bidhaa za maziwa likiwa na banda ambalo limeandikwa "MAZIWA FRESHI" na muuzaji wake yuko pembeni amesimama kusubiria wateja.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja, rangi ya bluu, pamoja na nyeupe, liko tayari kwa ajili ya kuuzwa, maandishi yakilielezea na kulisifia yameandikwa kwenye mlango.

Bango linalotangaza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, likiwa katika rangi yake nyeupe na bluu, pichani ni mtoto aliyeshika glasi huku anakunywa na kwa juu lipo jina la mmiliki.

Jokofu maalumu, linaloweka bidhaa za maziwa ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa. Lenye rangi tofautitofauti na muonekano mzuri, unaomvutia mteja.

Muonekano wa nje wa kibanda kinachouza maziwa, kimepakwa rangi ya bluu pamoja na maandishi meupe yakielezea aina ya bidhaa, ndani amesimama muuzaji amevalia tisheti nyekundu pamoja na barakoa.

Mazingara ya nje ya eneo linalouza bidhaa za maziwa, yakiwa yamepambwa kwa rangi nyeupe na ya bluu, pamoja na maandishi yaliyo na maelekezo kwa wateja.

Mashine inayouza bidhaa za maziwa, yenye picha ya mtoto ameshika glass ya maziwa, na maandishi yanayomshawishi mnunuzi ili aweze kununua.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinatokana na maziwa, wateja wamesimama nje, jumla yao watano, wanawake wawili, wanaume watatu na ndani yupo muuzaji anaye wahudumia.

Muonekano wa nje wa sehemu ya kuuzia maziwa amesimama muuzaji, amefungua dirisha la jokofu kwa juu, na ameshika dumu jeupe lenye maziwa freshi ndani yake, akijaribu kuliingiza karika shelfu hiyo.

Kibanda kwa ajili ya uuzaji wa maziwa, muonekano wake wa nje umepambwa kwa maandishi na rangi ya nyeupe na bluu na mwanaume amesimama katika pozi la picha akiwa amegemea katika ukuta wake.

Jokofu kubwa limesimamishwa lenye milango miwili mkubwa na mdogo, juu yake yako maandishi katika rangi ya bluu na nyeupe yakielekeza ndani yake zipo bidhaa zinazotokana na maziwa.

Mwanadada akiwa amevalia mavazi ya mhudumu wa chakula, akiwa mbele ya mashine yake inayotoa na kuuza bidhaa za maziwa.

Majokofu makubwa yenye milango miwili, yenye muonekano sawa unaoedana, na maandishi yakielekeza ya kwamba ndani yake zipo bidhaa zinazotokana na maziwa.

Jokofu limesimamishwa limefunguliwa mlango wake upo wazi, ikiwa limetoka kusafishwa muda si mrefu na linaonekana katika hali ya usafi kabisa.

Eneo la biashara ya kuuzia maziwa likionekana kwa nje, dirishani yuko mteja amesimama pamoja na mmiliki wa duka hili akionyesha jina la biashara yake.

Mazingira ya nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa, yakionekana katika usafi, dirishani amesimama mwanaume mteja akisubiria kuhudumiwa.

Kibanda maalumu kwa ajili ya kuuzia bidhaa zinazotokana na maziwa, kikiwa kimepambwa na maandishi mazuri ya kuweza kumvutia mteja aweze kununua.

Eneo la kuuzia maziwa yupo binti ambaye anamimina maziwa kutoka katika chombo kimoja kwenda kingine. Maziwa masafi yana muonekano mzuri, tayari kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu.

Jokofu kubwa lenye milango miwili, likiwa na maandishi pamoja na picha ya ng’ombe, likiashiria ndani yake zipo bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa. Na mwanaume amesimama pembeni akisoma maelekezo.

Duka la bidhaa zinazotokana na maziwa wakiwa wateja wamesimama kusubiria huduma hiyo, na madumu ya maziwa yakiwa yamesimamishwa matatu.

Jokofu kubwa lenye milango miwili, iliyopambwa kwa rangi nyeupe na bluu, na maandishi yakielekeza kwamba ndani zipo bidhaa mbalimbali za maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali ndani yake amesimama muhudumu akiwa amevalia barakoa na nje wamesimama wateja wanne wanaume wakisubiria kupata huduma.

Muonekano wa nje wa kibanda kinachouza bidhaa za maziwa kikiwa kimepambwa kwa rangi nyeupe na bluu, maandishi yakiwa yanaelekeza jina la duka pamoja na namba.

Eneo la biashara likionekana kwa mazingira yake ya nje, likiwa linajihusisha na bidhaa zinazotokana na maziwa, na mlangoni yuko mwanaume anaetoka ndani kuja nje baada ya kununua bidhaa hizi.

Sofa mbili kubwa pamoja na meza yake, moja ya watu wawili nyingine ya watu watatu; ziko sokoni tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sofa nzuri zimechonngwa na kutengenezwa vizuri, zikiwa katika rangi ya bluu isiyopiga kelele, juu yake imewekwa mito mizuri yenye maua tofautitofauti ya kuvutia.

Biashara ya samani za ndani, meza kubwa ya chakula imezungukwa na viti sita vyote vimetengenezwa na mbao nzuri. Zimepigwa polishi inayong'aa zinavutia tayari kwa ajili ya wateja.

Eneo la kuchongea, bidhaa za nyumbani, meza ya duara, ikiwa imezingirwa na viti vinne, vilivyochongwa vyote katika ustadi na ubora wa hali ya juu tayari kwa kuuzwa.

Meza ndogo ya duara, ambayo chini ina miguu mitatu iliyotengenezwa kwa mbao nzuri na inayovutia, ambayo iko sokoni, tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya kuuzia masofa yakiwa na rangi tofautitofauti na mwonekano mzuri unaovutia; yakiwa katika ukubwa wa watu watatu, watu wawili pamoja na lile la mtu mmoja.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali za nyumbani yakiwemo; masofa, meza, stuli, vioo, picha za ukutani vyote katika muonekano na rangi tofauti tofauti.

Duka linalouza bidhaa za ndani ikiwemo meza ya mbao iliyochongwa kwa ustadi mzuri, Zipo sofa zilizotengenezwa kwa mwonekano unaovutia pamoja na picha mbalimbali za ukutani.

sofa nzuri zinauzwa zenye rangi ambayo haipigi kelele, zinasehemu ya kukaa na zina sehemu pia yakulala kwawale ambao wanaohitaji.

Biashara ya samani za ndani, kitanda chenye muonekano mzuri, kimetengenezwa vizuri katika ukubwa wa tano kwa sita, kipo sokoni tayari kwa kuuzwa.

Viti viwili vilivyotengenezwa kwa mbao safi, vimechongwa katika ustadi wa hali ya juu, vikipata muonekano unaovutia, unaweza ukaketi na ukajiegemeza na kuvifurahia

Eneo wanalochanja mbao na kutengeneza samani za aina tofautitofauti, wapo wafanyakazi wapo na wanafunzi wanaojifunza fani hii.

Kitanda aina ya dabo deka kimetengenezwa kwa kutumia mbao, kimechongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kukipa muonekano unaovutia.

Sehemu ya kuuzia samani za ndani ikiwemo meza, viti zipo sofa zenye ukubwa na muonekano tofauti katika rangi ya bluu tayari kwa ajiri ya wateja.

Eneo la kuuzia samani za ndani na hapa ni kitanda kikubwa kilichochongwa vizuri kimepakwa polishi inayong'aa tayari kwa ajili ya wateja.

Duka linalotengeneza bidhaa za nyumbani pamoja na maofisini, makochi yaliyotengenezwa kwa ngozi nzuri inayong'aa na kuvutia, na mbele ipo meza ya mbao iliyochongwa kwa ustadi na ubora mzuri .

Meza kwaajili ya chakula zinauzwa pamoja na stuli zake nne , zimechongwa kwa ustadi mzuri, zimepakwa rangi nzuri . Tayari kwaajili ya matumizi ya nyumbani na hata ofisini .

Eneo la kuuzia viti vya nyumbani aina ya sofa, zenye rangi ya kahawia na mito yake ipo juu yake, na juu lipo turubai lenye rangi ya njano pamoja na kijani.

Masofa yakiwa nje ya maduka ya biashara, yakiwa yameekwa tayari kwa ajili ya wanunuzi, yametengenezwa na kudizainiwa katika staili nzuri, na rangi nzuri iliyotulia kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maofisini.

Eneo la kuchongesha samani za ndani, viti vilivyo tengenezwa kwa mbao na juu yake zimewekwa kosheni zenye rangi ya kahawia vinavutia na muonekano wake ni mzuri sana.

Duka kubwa la bidhaa za nyumbani, lina muonekano mzuri na wa kisasa kabisa. Sofa seti kubwa na ndogo; moja ya watu wawili, lingine la mtu mmoja na pembeni yapo magodoro yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Vitanda katika eneo la kuuzia, vilivyochongwa kwa ustadi mzuri, matengenezo yake ni ya mbao pamoja na chuma, yaliyokifanya kionekane kizuri na cha kuvutia wateja.

Biashara ya samani za ndani lipo kabati zuri lenye milango mitatu na vioo, iko meza ya chakula ya duara iliyozungukwa na viti sita.

Muuzaji wa masofa akiwa anakagua bidhaa zake zenye ukubwa tofautitofauti na rangi nyeusi, rangi ya kahawia na rangi ya brauni tayari kwa ajili ya kununuliwa

Vitanda vyenye muonekano mzuri vilivyotengenezwa kwa mbao iliyochongwa kwa ustadi, vina sehemu ya chini pamoja na ya juu, zipo ngazi za kupanda ili kuweza kufika eneo la juu la kulala.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hoteli, wakiwa wamesimama wahudumu wawili, pamoja na mteja wao wakiwa wanamsikiliza waweze kumpa huduma anayostahili.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli. Wahudumu wawili wenye furaha wamesimama, huku wakiongea na mwanaume mmoja kumpatia huduma anayohitaji.

Moja ya eneo la ndani ya hoteli, likiwa limepambwa na urembo tofautitofauti, pamoja na viti vyenye mito yake na muonekano ni mzuri na unaovutia.

Eneo la hotelini chumba maalumu kwa ajili ya chakula kikiwa na mteja pamoja na muhudumu wa chakula, akiwa amemletea mteja wake na wote wanaonekana wenye furaha.

Mazingira ya ndani ya hoteli yakiwa mazuri na mwanga wa ndani ni hafifu unaovutia na wa utulivu na pembeni yapo maandishi ambayo yanaonyesha aina ya huduma zinazopatikana hapa ndani.

Nguo za kike zinauzwa dukani zikiwa na rangi, ukubwa na ubora tofauti tofauti. wateja wanapita wakichagua na kuzikagua kabla ya kukubaliana malipo na kununua.

Ni wakati wa mchana jua ni kali katika soko hili wanakouza nyanya karoti, vitunguu hoho pamoja na bidhaa nyingine nyingi na wateja. mbalimbali wakipita na kufanya manunuzi yao.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, kama vile; mbogamboga, matunda, mwanamke ameketi na mbele yake vipo vifurushi viwili vilivyojaa mchele, akiwa na ndoo zake tatu tayari kwa ajili ya kuwapimia wateja.

Nyanya zikiwa sokoni zimepangwa mafungumafungu juu ya meza, juu yake vimewekwa vikaratasi vilivyoandikwa idadi pamoja na bei yake, na muuzaji anaendelea na zoezi la kupanga.

Wanawake wafanyabiashara ndani ya soko, wamepanga nyanya zao mafungumafungu ndani ya mabeseni pamoja na masinia, huku wakiwasubiri wateja.

Soko linalouza bidhaa tofauti tofauti hasa bidhaa za chuma ikiwa ni pamoja na majiko ya mkaa na majaro yake, makarai ya kupikia vitu kama maandazi pamoja na majiko yaliyotengenezwa kwa udongo.

Soko lenye bidhaa tofautitofauti kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, matunda, mbogamboga, na muuzaji; akiwa hapa tayari, akiendelea kupangilia bidhaa zake mezani.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali yakiwemo matunda kama vile mapapai, maembe, matikiti maji, mananasi. Muuzaji amesimama na wanawake wawili akiwapa maelekezo.

Eneo la mtaani, watu wanapita wengine wamekaaa, na pembeni kuna kibanda kinachotoa huduma za kifedha, kama vile kutoa pamoja na kuweka pesa.

Majengo ya ghorofa yaliyojengwa na kupangiliwa katika muonekano mzuri na unaovutia, na kando yake chini lipo jingine ambalo ndo lipo katika hatua za mwanzo za ujenzi.

Duka la mashati ya kiume yaliyopangwa katika meza ikiwa na kibao kinachoonyesha puguzo la bei la asilimia hamsini.

Duka kubwa la nguo katika muonekano wa kisasa kabisa na ndani yake zinaonekana nguo za kike zimepangwa vizuri, magauni yenye rangi na muonekano tofautitofauti yanayovutia sana.

Magauni mazuri ya watoto wa kike yametundikwa, yanavutia na pembeni yake vipo pia viatu vya kike vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaokuja kutembelea na kununua.

Mandhari ya nje ya vile ambavyo duka hili la kununua bidhaa za aina tofautitofauti linaonekaka, watu nje wanatembea na bidhaa ndani zinaonekana zikiwa zimepangiliwa katika mvuto unaovuta wateja.

Duka maalumu kwa ajili ya samani za ndani, katika muonekano mzuri, zimechongwa kwa staili tofautitofauti. Wanaonekana wateja wakizunguka na kuchagua na wengine wakiwa katika mazungumzo.

Moja ya sehemu ya ndani ya duka la kuuzia nguo na viatu, vikiwa vimepangwa katika mistari iliyonyooka, na zipo sanamu mbili zilizovalishwa nguo kwa ajili ya matangazo ya biashara.

Sehemu ya kununulia mahitaji tofautitofauti wanunuzi wakiwa bize wakichagua bidhaa, pamoja na wahudumu wakiwahudumia wateja wao.

Eneo la manunuzi ya bidhaa tofautitofauti likiwa na bidhaa hizo pamoja na mandhari nzuri ikiwa imechangiwa na mwanga hafifu uliojaa utulivu.

Eneo la ndani ya supamaketi, bidhaa ni nyingi na zimepangwa katika mashelfu tofautitofauti katika vifungashio mbalimbali na mteja amesimama akizitazama kwa umakini.

Moja ya eneo la supamaketi lililopangiliwa bidhaa zenye ukubwa na muonekano na vifungashio tofautitofauti, ambayo bidhaa moja mlaji ameishika na anaikagua kabla ya kufanya manunuzi yake.

BIdhaa katika supamaketi hii zimepangwa katika mistari iliyonyooka vizuri ili kuzifanya ziweze kufikika kiurahisi na yule anaenunua.